Jopo la watu waliokaa katika eneo la ndani mfano wa darasa, lililozungukwa na meza zenye majalada na vitabu, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani mfano wa darasa, lenye meza zilizozungukwa na majalada na vitabu vya aina mbalimbali. Ikiashiria ni eneo la darasa litumiwalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika kikapu, katika eneo la ndani liliopangwa katika safu zilizonyooka, zenye vitabu vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la duka la vitabu.

Eneo la ndani ya chumba kilichozungukwa na meza zilizotengenezwa kwa mbao, zenye mabomba na masinki ya maji. Kuashiria ni eneo la maabara katika shule za sekondari, zitumikazo kwa ajili ya majaribio ya kisayansi.

Jopo la watu walioketi ndani ya eneo lililozungukwa na meza zilizojaa vipuri na vifaa mbalimbali vya umeme, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lililo, ungukwa na vipuli na vifaa mbalimbali vya ufundi ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi ndani ya eneo mfano wa chumba chenye meza, zilizozungukwa na vipuri na vifaa mbalimbali, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, wakiwa katika eneo la ndani ya chumba; lililozungukwa na vifaa vya umeme, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu wawili waliovalia mavazi maalum, wakiwa ndani ya eneo la chumba chenye meza zilizozungukwa na vifaa vya umeme na vipuri vya aina tofauti tofauti, vikiashiria ni eneo la darasa litumekalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani mfano wa darasa, lenye meza zilizozungukwa na majalada na vitabu, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliyo katika eneo la ndani waliyovalia mavazi maalumu, lililozungukwa na meza zilizojaa vifaa vya umeme na vipuri kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopu la watu waliosimama katika eneo la ndani mfano wa darasa lenye meza, iliyo na vipuri na vifaa mbalimbali vya umeme na darasa hilo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu wakiwa wameketi ndani ya eneo la chumba chenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa vya mbalimbali vya umeme, likiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu na vifaa kinga kama vile barakoa na kofia katika eneo la wazi, lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, likiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye kompyuta na vifaa vya umeme. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.